Hii ni tangazo ya bima ya kujiandikisha kibinafsi kwa maisha. Ukijiandikisha kwenye hili bima ya kimaisha maisha yako ikiwa hatarini ama upoteze kitu kwa maisha utapata compesition .

Hii ni duka la viatu za aina tofauti tofauti. Hapa viatu hupatikana, viatu ya nyekundu, kuna viatu ya nyeusi, pia kuna viatu aina ya meupe. Kuna viatu kama open shoes pia. Pia na viatu ya kucheza ziko hapa.

Hii ni soko ingine mzuri sana. ii soko hupatikana vitu aina mbalimbali ikiwemo vitunguu, nyanya iko hapa viazi pia iko hapa. Hii soko huleta mapato kwa wenye wanauza hapa.

Hii ni eneo moja nzuri sana safi zaidi zenye magari ya aina tofauti tofauti zimepangwa. Ni kama kwamba hii ni kesi moja ama iadi moja kuuza magari. Hizi magari ni aina ya Subaru pia Toyota zenye zinaenda masafa marefu pia ni ya kibinasfi.

Gari moja kubwa aina ya trailer ikisafirisha magari kutoka maeneo mbali mbali kupelekea wanunuzi, na pia na magari ambao wanapelekwa kwa yardi iliwanunuzi wakikuja wapate mayari mpya, tayari zikisha fika maeneo ya kununua.

Hapa naona mtu amebeba aina mbili tofauti ya noti ya kenya noti moja ni noti ya shillingi hamsini na ingine ni noti ya shillingi mia mbili.

Hapa naona watu wawili, mwingine akibeba simu, mwingine akibeba pesa ile noti ya kitambo ya Kenya, huyu ni kama anataka kumwekea mwenzake pesa kwa simu yake kutumia njia ya M-kopa, hii m-pesa, M-pesa husaidiana sana kwa watu kuweka pesa yao kwa njia muhimu.

Hapa kuna gari ingine inapendeza sana. Gari aina ya Harrier ambayo watu hupenda sana kwa mbio yake, pia vile imejengwa. Hili gari imepakwa rangii mweupe pia kuna gurudumu mweusi, gurudumu poa sana.

Hii ni soko la kuuza vitu mbalimbali, cucumber hupatikana hapa, pilipili hupatikana hapa, carrot' hupatikana, nyanya pia hupatikana hapa, kuna potatoes pia hupatikana hapa. Kwa hii soko watu hununua vitu tofauti tofauti ili wapate vyakula vyao.

Kuna gari ingine hapa nzuri sana, gari aina ya Tx , imepakwa rangi nyeusi. Hii gari ni nzuri na kupendeza sana. Ni gari ya masafa marefu, pia ni gari ya mtu, ya kibinafsi.

Hapa naona magari tofauti, gari mzuri sana. Magari ambazo zinapendeza. Hii hapa inaonyeshana ni kama kwamba hapa ni mahali pa magari kusimamia kama wenye gari wanafanya kazi ama wanafanya vitu zingine .

Hii ni tangazo ya bima bora kwa watu wa bodaboda. Ili kujisajili kama mmoja wa bima hii ama life insurance cover unajiandikisha. Kuna bei tofauti tofauti wameweka kama kutakuwa third party unaweza jisali na shilingi elfu tatu comprehensive unaweza jisajili na shilingi elfu sita, kwa watu wa boda boda ni muhimu kwenyu na namba pia imewekwa.

Hii ni duka imejengwa kando ya barabara. Kwa hii duka naona vitu vingi vimewekwa zenye zinafanywa kwa hii duka kama M-PESA, photography pamoja na gasi pia zinawekwa mitungi ya gasi naona hapa.

Hii ni soko moja nzuri sana ya kuuza aina tofauti tofauti ya matunda, naona ndizi lenye ziko tayari kukulwa, zenye zimeiva na ndizi mbichi zenye zinapikwa, naona pia maembe iko hapa, naona machungwa ziko hapa pia na avocado iko hapa, naona wanunuzi pia na wauzaji wako hapa.

Hapa naona aina ya magari tofauti tofauti na gari yenye iko mbele sasa ni gari ya aina ya Mercedes Benz. Ni tena pia mahali pa kuuzwa gari mpya.

Hapa ni Mercedes Centre Limited . Kwa Mercedes Centre Limited kuna magari tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti inauzwa. Kama unataka kununua gari ya mercedes, unaenda kwa Mercedes Centre Limited na utapata gari yako, aina ya gari unataka ya Mercedes.

Hii ni duka ambayo imejengwa kando ya barabara, kusaidia wananchi ama watu wanaishi katika mazingira hii. Hili duka husaidia hawa watu kupata vitu mbalimbali, vyakula, vinywaji, na vinginezo, ili wasisumbuliwe kuenda mbali kutafuta vyakula ama vinywaji.

Hii ni ndani ya gari kwenye dereva anatumia inaitwa dash board . Hii dash board . imewekwa vitu kama speed limit yenye inaonyesha driver speed yenye amefika na speed yenye amerudia. so driver mzuri anatumia hiyo kulingana na safari yake anaendesha gari kujua speed gani anaendesha gari.

Hii ni sokoni. Kwa hii soko kuna vitu aina mbalimbali sana sana kuna matunda ikiwemo mandizi, maembe, machungwa, pia naona nanasi iko pale. Kwa hii sokoni kuna avocado pia.

Hii ni soko ingine mzuri sana yenye inasaidia watu kupata bidhaa na vitu mbalimbali zenye hawako nazo kwa nyumba kwa hili soko naona vitu kama matunda ndizi machungwa ngwashe na vitu zingine tofauti.

Hii ni nyumba nyingine zenye zimewekwa beli ya mtumba. Hizi mitumba watu huchukua na kuuza kisha wanapata pesa ya kufanya nayo biashara zingine. Hizi mitumba pia zimebeba nguo zenye watu huvaa.

Hii ni soko ingine moja yenye imetunzwa kwa hali ya juu sana. Iko safi, kuna patikana matunda za aina mbali mbali, mandizi maembe, avocadco , na vingininezo., Pia kuna tikiti maji naona pale kwa hili soko.

Hapa mtu anawekewa mafuta kwa gari ili anze safari yake kumaanisha mafuta ya petroli ndiyo hupeleka gari ama hufanya gari ikimbie.

Hii ni tangazo la bima la nyumba. Kama uko na nyumba na unataka kujiandikisha ili nyumba yako ikuwe kwa bima ama ikuwa na bima unaweza tafuta House Insurance.

Hii ni duka ingine moja ya kuuza viatu. Hapa kuna viatu aina mbalimbali. Viatu zinapendeza sana na rangi tofauti tofauti, rangi mweupe, nyekundu, samawati na mweusi.

Hapa ni kiwanja kimoja ambacho naona watu pia na magari. Gari ya kwanza ni aina ya Subaru ya pili pia ni aina ya Subaru Forester na inonekana kana kwamba hapa kuna tukio limetokea ama mkutano ya watu kutoka maeneo mbalimbali tofauti hapa nchini.

Hapa naona kuna watu wanne kwa hichi chumba. Hichi chumba ni chumba cha kuuza nyama, nyama ni aina ya chakula tamu sana tena hupendwa sana na watu wengi hapa nchini pia nyama huleta mapato.

Naona mtu ameenda kwenye bank akibeba card yake ya kutoa pesa kumaanisha ya kwamba anaenda kutafuta hela yake ambayo imekuwa kwa bank kwa muda mwingine chache.

Hii ni duka la mpesa yenye imefungwa kando ya barabara. Hili duka husaidia watu kuweka pesa na kutoa na kununua bidhaa tofauti tofauti, kwa hili eneo ili wasijisumbuliwe.

Hii ni duka moja ya M-pesa, naona huyu mtu anataka kulipa kupitia njia ya lipa na M-pesa, M-pesa husaidia na watu ili watu wa hawapotezi pes yao mfukoni, kila husaidiana kuweka pesa kwa wenye wako mbali, kutuma pesa kwa wenye wako mbali.

Hii ni soko ya kuuza vitu mbalimbali sana sana viungo vya chakula. Kwenye hili soko naona kuna pilipili hoho, kuna nyanya, kuna dania, vitunguu na vinginenezo hupatikana kwenye hili soko.

Hii ni soko ya kuuza bidhaa mbalimbali kutoka maeneo tofauti kama matunda. Kwa hili soko naona matunda aina ya ndizi ,maembe, ovacado pia nanasi naona na pia apple inapatikana.

Hapa kuna duka moja nzuri sana kando kando ya barabara, naona mnunuzi mmoja ameletwa hapa na mtu wa boda mwingine akinunua vitu kwa duka. Hii duka husaidia hawa watu vizuri kupata bidhaa zenye wamekosa kwa nyumba yao.

Hili nyumba kuna gari ingine mzuri sana gari ya kupendeza gari yenye iko na rangi ya njano ni gari inaonekana ni gari ya kusafiri, ni gari ya kibinafsi na ni gari ya kifahari.

Hii ni bima ya wanunuzi wa pikipiki. Ukinunua pikipiki na umejisajili kwa hili bima hata pikipiki yako ikianguka utapata ingine, pia waneaza kupatia pesa ya kununua pikipiki mpya.

Hii ni noti ya elfu moja ya kenya ya zamani, hii noti ya Kenya ya zamani ilikuwa na sifa sana, hapa nchini, pia ilikua nzuri na colour nzuri ambayo ata ukiweka kwa mfuko unaskia kama uko na kitu kwa mfuko.

Kwenye hiki kiwanja naona aina ya magari tofauti tofauti na watu wakisimama kando kumanisha kulikuwa na mkutano ama watu wamehudhuria hapa kuongea na wakuu eneo hili.

Naona pesa ya noti ya Kenya ya zamani ambayo ilikuwa na sifa sana na ilikuwa noti nzuri sana. Pana yake ilikuwa kubwa kuliko noti ya sai. Hii noti watu waliipenda zaidi ya wengi vile imependwa ya leo.

Hapa ni pahali pa kutengeneza magari zenye zinaundwa magari mpya. Ni kama kwamba watu hizi magari zikisha tengenezwa ndiyo watu hununua kutumia.

Kwenye hichi kiwanja naona kuna magari tofauti tofauti gari aina ya tx , Toyota pamoja na gari aina ya audi gari za kifahari sana magari zinapendeza sana naona ziko hapa kwenye hichi kiwanja .

Hapa naona magari zimepangwa, magari za aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti. Huenda ni magari ambao zinangoja wanunuzi ama ni magari ambazo wakona watu wao na wanafanya kazi kwa nyumba ingine.

Hii ni soko la bidhaa tofauti tofauti kutoka maeneo mbalimbali. Kwenye hili soko naona aina za matunda kama chungwa, watermelon , paipai, ovacado, nanasi na zingine.

Hapa naona gari ingine kubwa aina ya Nissan , imependeza, inapendeza sana na imepakwa rangi nyeupe, hii gari husaidia kwa masafa marefu ama kusafirisha abiria.

Hapa ni sokoni ya kuuza vitu mbalimbali, bidhaa tofauti tofauti viwemo viungo vya chakula ziko hapa. Naona pale kuna vitunguu, naona kuna dania, kuna pilipili, kuna mannguo pia ziko hapa na vitambaa na magunia zinauzwa hapa. Ukitaka kitu unaweza kuja kwa hii sokoni upate kwa njia rahisi sana.

Kwa hii picha naona aina ya gari yenye rangi ya, inakaa rangi ya gold au silver , gari ambayo ni gari ya mtu binafsi na mtu hutumia, gari ya kutumika kusafiri ama masafa marefu.

Eneo hili ni sokoni ambayo inauzwa aina tofauti tofauti ya matunda. Hapa sokoni naona matunda kama tikiti maji ama watermelon pia maembe na machungwa huuzwa hapa.

Tangazo ya watu wa bodaboda ama wenye wako na pikipiki kujiandikisha na kupata bima ili pikipiki yao wakuwe na hali ya usalama ata ikiibwa wanaeza pata. Hapa pia kuna malipo yenye unalipa ukitaka kujiandikisha.

Hii ni soko ya kuuza viatu. Hapa sokoni kuna viatu aina mbalimbali na rangi mbalimbali. Ukitaka kununua viatu kama viatu za officials unaeza pata kwenye hili soko.

Hapa naona mtu mmoja akishika gari nzuri sana lenye rangi nyeusi. Ni gari ya kupendeza. Hata huyu mtu amefurahi sana na gari lake akiona vile gari inapendeza.

Hapa naona kuna watu watano, hawa watu kando yao naona mtungi zenye zinabeba maziwa. Ni kama kwamba hapa mtu akisha kamua maziwa yake kwa ng'ombe analeta kuuza hapa kisha apate pesa.

Hii ni soko ya kuuza bidhaa mbalimbali kama mboga .Hii soko imebeba wauzaji na wanunuzi .Wauzaji wanapata pesa kwa wanunuzi na wanunuzi pia wanapata chakula kama mboga .Ni soko kubwa sana na inasidia sana .

Hapa naona gurudumu moja ya gari ya kifahari la migurudumu sawa, gurudumu ya kupendeza sana. Hii gurudumu imepakwa iko na tire aina ya rangi ya nyeusi pia naona rangi ya silver .